Mwanamke akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe, amevaa nguo ya kitamaduni ya buluu na kijani na suruali ya buluu ameketi karibu na ng'ombe na anashika chupa ya maziwa, anaonekana akitabasamu na nyuma yake kuna shamba la nyasi.

Amevalia kofia na buti. Amesimama karibu na ng'ombe kadhaa waliofungwa kwenye zizi la mbao. Anaonekana akiwasafisha au kuwapa dawa kwa kutumia bomba la maji. Hii inaonyesha shughuli za kawaida za kufanya ufungaji wa ng'ombe katika mazingira ya kijijini.

Mti wa ndizi unaonyesha majani makubwa na ya kijani kibichi na baadhi ya majani yakionyesha dalili za kuzeeka chini. Mti huu Una shina lenye ngozi ya kijivu likiashiria mti mkubwa unaozalisha ndizi.

Mzee migomba anashika rundo kubwa la ndizi , anaonekana kuwa na furaha . Ndizi nyingine zimepangwa Kwa ajili ya kuuza . Mazingira yanaonyesha soko lenye shughuli nyingi, kuna gari ndogo lililosimama karibu.

Mapua ya ndizi kama za rangi ya manjano yamewekwa pamoja. Ndizi hizi zinaonekana kuwa mbivu na tayari kwa kuliwa. Rangi yake safi ya manjano inaashiria kuwa ni matunda yenye afya. Virutubisho mihimu kama potassium , nyuzinyuzi na vitamini. Ndizi ni tunda maarufu lianalopendwa na watu wengi kutokana na ladha yake tamu na manufaa yake kwa mwili.

Mwanamume akitabasamu kwenye shamba la migomba. Amevaa kofia na shati ya bluu na anashika mkono wa ndizi, ambazo zimeanza kuiva, zikiwa na rangi ya manjano. Ndizi hizo ziko kwenye mmea mkubwa wa ndizi, wenye majani mapana ya kijani.

Mwanamume akimkamua ng'ombe maziwa. Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama katika zizi. Mwanamume amevaa shati la buluu. Ameketi chini akiwa na ndoo ya maziwa. Wengine wanaonekana nyuma.

Mwanamume amesimama kwenye shamba la migomba. Amesimama katikati ya safu za migomba na anashughulika na kifaa cha kielektroniki, labda kifaa cha kupimia hali ya hewa au cha utafiti wa kilimo. Udongo wa shamba unaonekana wazi.

Bango la ndizi mbichi linaning'inia kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi ni kijani kibichi na bado hazijakomaa. Majani ya mti yanaonekana nyuma. Shina la mti lina rangi ya kahawia.

Shamba lenye migomba, likionyesha mimea midogo na mikubwa. Udongo unaonekana kuwa mkavu na kuwa mawingu hafifu angani. Eneo lote limejawa na mimea ya kijani inayostawi.

Mmea wa ndizi unaonekana katika shamba, ambapo baadhi ya majani yamekauka na kuharibika na mengine yakiwa kijani kibichi. Eneo linavyoonekana ni la mlima au mteremko na mandhari ni ya asili na kijani kibichi.

Miganda mitatu mikubwa ya ndizi mbichi zikiwa zimetundikwa wima. Ndizi hizi bado hazijaiva na zinang'aa kwa rangi ya kijani kibichi. Miganda inamuonekano wa kuvutia na imepangwa vizuri.

Mfanyikazi wa maabara amevaa koti la maabara , barakoa na kofia ya bluu akiwa anachukua sampuli kwenye glesi ya maabara . Anatumia vifaa vya kisasa vya kupima au kuchunguza koo choevu kwenye mazingira masafi ya maabara.

Mkungu wa ndizi ambao bado haujaiva, umefungwa kwa kifuko cha plastiki cha rangi ya buluu. Umening'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi, wenye majani makubwa ya kijani.

Mwanamke amevaa koti jeupe, kofia ya nywele ,na barakoa akimimina maziwa kutoka ndoo ya chuma ndani ya mashini kubwa kubwa kupitia kitambaa cheupe. Anaonekana akichakata maziwa katika mazingira ya viwanda vidogo.

Wanafunzi wanapanda miche ya migomba, wakifanya kazi kwa bidii kwenye udongo mwekundu. mche mmoja umekatwa, mwalimu amesimama na kuwaongoza wanafunzi. Mazingira ni ya kijijini na mimea mingi inapatikana nyuma.

Mwanaume aliyevaa shati ya samawati na Kofia nyeupe akihudumia kifungu cha ndizi kilichofunikwa Kwa mfuko wa plastiki ya manjano. Yupo kwenye shamba la migomba akitabasamu huku akifanya kazi na majani ya migomba inayoonekana nyuma yake.

Kundi la wanawake wanne wakiwa wamekusanyika pamoja ,mmoja wa wanawake hao anashikilia sinia kubwa lenye kadhaa zilizojaa chakula cha rangi nyeupe labda ugali au wali. Wanawake wengine wanasaidia kuchukua au kuandaa chakula hizo na mmoja anatumia kijiko kuchukua chakula.

Mfungaji anamkamua ngombe maziwa kwa Kwa mkono, maziwa yanatiririka ndani ya ndoo ya chuma ambayo inashikiliwa katikati ya paja ya mfungaji . Mfungaji ameketi nyuma ya ngombe akifanya kazi Kwa bidii.

Pana ng'ombe aliye na rangi ya kahawiya na madoa meupe, akiwa amefungwa kwa kamba kwenye mti. Mwili wake unaonekana mwembamba na mifupa yake inaonekana wazi. Kuna uvimbe ou vidonda kwenye ngozi yake. Ng'ombe huyu amesimama kwenye udongo wenye nyazi kavu.

Mimea na migomba inaonekana ikiwa imenawiri katika eneo la wazi lenye mwangaza wa jua. Majani yake makubwa ya kijani yamepeperushwa na upepo na anga ya buluu yenye mawingu kidogo inaonekana juu. Mazingira haya yanaonyesha kuwa ni shamba la migomba lililostawi vizuri.

Kitambaa jeupe kinatumika kuchuja mchanganyiko wa maziwa yaliyogandishwa. Kwenye kitambaa, kuna donge kubwa jeupe la jipini. Kwenye sufuria karibu na kitambaa, kuna maji ya maziwa yaliyobaki baada ya maziwa kuganda.

Kuna bakuli kubwa la kioo lililojaa kitu kinachoonekana kama maziwa ya mgando au mtindi. Inaonekana kama kuna vipande vidogo vidogo vyeupe ndani yakimiminika jeupe.

Mkulima mwanamume yuko shambani mwa mahindi, amevaa kofia ya kusuka na shati la mikono mirefu, anashikilia ngozi la mahindi lililoiva kwa mkono wake wa kushoto na kutabasamu, mahindi mengine yaliyoiva yanaonekana kwenye mimea karibu naye.

Mchungaji, anamnyunyuzia ng'ombe dawa.Ng'ombe huyu ni mweusi na mweupe, na amefungwa ndani ya boma. Mfungaji amevaa suti ya manjano, yenye chupa ya majano mgongoni.

Wafanyikazi wawili katika mazingira ya kawaida cha kusindikiza kwa chakula au maziwa. Watu wamevalia nguo nyeupe za kazi, barakoa na kofia za nywele. Mmoja wao anatumia chombo kumiminika jeupe kwenye mashini huku mwingine akisimama karibu naye.

Shamba la ndizi. Ina mashimo yaliyopimwa karibu na mimea ya ndizi. Mashimo haya hutumika kusaidia mimea kupata maji ya kutosha, hasa wakati wa mvua kidogo. Huku udongo ukiwa mwekundu.

Kuna mwanaume ambaye anatabasamu akiwa amesimama karibu na ngombe nyeusi na nyeupe amevalia shat na tindetiza mpira ameshikilia kifaa cha kukamulia maziwa na anatazama camera , Nyuma yake ganda la ng'ombe.

Watu kadhaa wanakusanyika mbele ya duka la Destiny Dairies linalouza maziwa kupitia mashini ya milk ATM . Picha linaonyesha mlango wa Duka na alama ya duka hili, ikionyesha huduma ya maziwa safi.

Mwanamke anachagua au kupanga ndizi katika siko la wazi amevaa shati nyekundu na kitambaa jeusi kwenye kichwa, mbele yake kuna mlima ya ndizi baadhi zimeiva na nyingine bado mbichi. Mwanamke mwingine anaonekana nyuma yake.

Mwanamume anatabasamu akiwa ameinamisha mtungi wa chuma kumimina maziwa ndani ya chombo kingine kilichofunikwa na kitambaa cheupe. Amevalia jaketi jeusi na suruali nyeusi. Nyuma yake kuna mitungi mengine mingi ya chuma, mti na jengo ndogo. Mbingu linaonekana lina mawingu mazito.

Tunaiona shamba la ndizi, kuna mimea mingi ya ndizi, iliyo pandwa kwa safu, ikiwa na majani makubwa na mabichi, udongo unaonekana kuwa mwekundu na umepaliliwa vizuri, kwa umbali kuna mimea mingi, mingine mingi ya ndizi, inayoendelea, anga lina mawingu meupe machache.

Shamba la ndizi linavyo onekana ikiwa na mimea ya ndizi yenye majani makubwa na ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwa mistari na udongo unao onekana kuwa mzuri na wenye rutuba kwa ajili ya ukuwaji wa mandizi.

Katika soko lenye shughuli nyingi migomba mingi ya ndizi ikiwa mbichi na mbivu inaning'inia. Ndizi hizi zenye rangi ya kijani na njano zinaunda mandhari ya kuvutia na chakula kingi. Bidhaa zingine za kilimo zinaonekana kwa mbali.

Mmea wa ndizi umepandwa kwenye shamba kubwa mjani ya mimea ya ndizi yana rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kua wenye rotuba na kuna njia za kupita katikati ya mimea.

Mtu aliyevaa koti la maabara anayeelezea bidhaa za maziwa kwa watu wengine watatu. Watu hao wako katika banda la maonyesho na kuna mabango yanayoelezea zaidi kuhusu bidhaa hizo.

Bavu ya maziwa ya kioo yaliyojaa nusu yakiwa yameunganishwa na ng'ombe wanaokamuliwa. Maziwa yanakusanywa kwa mashini katika mazingira ya kufungia ng'ombe.

Rundo kubwa la ndizi, za kijani liko katikati, watu wamekusanyika karibu na rundo hilo, wakionekana kufanya shuguli za biashara, manamke mmoja anachunguza ndizi upande wa kulia.

Mkulima mmoja anavuna ndizi kutoka kwenye mti wa ndizi. Anaonekana akishika mapua ya ndizi yaliyokomaa akiwa katika shamba lenye mimea ya ndizi. Majani ya ndizi ni ya kijani kibichi na mazingira yanayoonekana kuwa ya asili.

Mkungu wa ndizi ambao bado haujaiva unaninginia kwenye mmea ukiwa na rangi ya kijani kibuluu, ndizi zimepangwa katika mikono kadhaa majani ya mmea yanaonekana wazi pembeni.

Tunamuona mwanamme akiwa amekalia mawe na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Amevaa suti ya rangi ya kijani kibichi na anatumia ndoo nyeupe kukusanya maziwa. Ako ndani ya ganda la ng'ombe lililotengenezwa na mbao.

Rundo kubwa la ndizi zilizofunguliwa kutoka kwa malori mawili. Moja la kijani na jingine la bluu. Zikiwa zimetunzwa sokoni. Watu wanaonekana karibu na malori, na ndani ya ndizi wakifanya biashara.

Hii inaonyesha familia ikishiriki katika kilimo cha ndizi labda sehemu ya mradi wa kilimo. Mwanamke amembeba mtoto mgongoni huku mwanamke mwenzake akisaidia kushikilia mkungu mkubwa wa ndizi. Wote wako karibu na mmea mkubwa wa ndizi.

Mke amesimama kwenye shamba lenye migomba akiwa amevaa shati nyeusi na sketi ya rangi isiyokolea. Kuna mtaro imekatwa kwenye udongo karibu naye na jengo ya nyuma yanaonekana kma nyumba za kijijini.

Mwanamke amauosha ngombe kwa maji ndani ya zizi. Anashika mpira mrefu wa kijani na kumuongoza ng'ombe mmoja wa rangi ya kahawia na mweupe. Kuna ng'ombe wengine wengi nyuma yake wakila kutoka kwenye hori.

Chupa ya chuma, inatoa povu la rangi ya dhahabu. Kiowevu kinatoka toka polepole juu ya jiko. Vyanzo vya joto viko chini yake. Inaonekana kama siagi inayoyeyuka au maziwa inayopashwa moto.

Ng'ombe wanaonekana wakikamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hiyo, imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na ina bomba linalotoa maziwa kuelekea kwenye chombo cha kuhifadhi. Mazingira ni safi, na yanaonyesha uzalishaji wa kisasa wa maziwa.

Wanaume wawili wanamwaga maziwa kwenye mashine. Wamevaa kofia na wako katika sehemu ya uzalishaji wa maziwa. Watu wengine wamesimama nyuma yao. Wakiwa wamebeba vyombo vya maziwa.

Mtu amevaa kofia ngumu na kote nyeusi. Akimimina maziwa kutoka ndoo ya kijani kwenye matangi meupe, yaliyowekwa kwenye gari ndogo lenye rangi nyekundu. Nyuma kuna miti na nyasi.

Mwanaume aliyevaa shati lenye miraba na suruali nyeusi, amesimama kwenye shamba la ndizi. Ameshikilia mkungu mkubwa wa ndizi za kijani akitengeneza na fimbo. Nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi.

Mkono mweusi unashikilia mkungu mkubwa wa ndizi. Baadhi zikiwa bado mbichi kijani na zingine zimeiva njano. Mtu huyu amesimama nje na ardhi inaonekana kuwa na mchanga. Ndizi zinaonekana kuwa tayari kuliwa.

Picha inaonyesha kimo kilicho ndani ya chungu au sufuria ya chuma. Sehemu ngumu nyeupe imechanika na kutengana na kimiminika cha manjano. Inaonekana kama maziwa ya mgando au mtindi.